Nguzo ndefu ya mti iliyofungwa nyaya mbalimbali za kusafirisha nishati muhimu ya umeme. Nguzo hii ikiwa imefungwa taa kwa ajili ya kuweka sehemu na mwanga wakati wa usiku. Nishati ya umeme ni muhimu katika maendelea ya nchi mbalimbali, kwani nishati hiyo husaidia katika viwanda na shughuli mbalimbali za kila siku.

Huduma ya umeme ni ya muhimu sana katika jamii kwani umeme husaidia katika maendeleo ya shunghuli mbalimbali kama vile kilimo na viwanda; sambamaba na hilo umeme hutumiwa katika shunghuli mbalimbali za majumbani, hii ni sehemu ya viwanda ambapo kuna bomba kubwa linalotoa moshi mweupe; mashine hizi zinazofanya kazi katika kiwanda hiki kinahitaji nishati kubwa ya umeme ili kufanya kazi .

Huduma ya umeme ni ya msingi sana katika jamii kwani umeme husaidia katika shughuli mbalimbali, kama vile maendeleo ya kiwanda, maana kiwanda huhitaji umeme mwingi kwa ajiri ya kuendesha mashine zake, pia umeme huo hutumika majumbani kwa ajili ya kuleta mwanga na nishati muhimu kwa ajili ya matumizi mbalimbali, nguzo hizi ndefu zinatumika katika kusafirisha nishati hii muhimu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo hiyo imeunganishwa na nyaya mbali mbali, hutumika kusafirisha nishati muhimu ya umeme. Nishati hii hutumika majumbani na viwandani. Majumbani hutumika kufanyia shughuli mbali mbali na viwandani hutumika kwa ajili ya uzalishaji wa bidhaa mbali mbali. Umeme ni muhimu kwa maendeleo ya taifa.

Nguzo ndefu za chuma na za zege zimetawaliwa na nyaya, nyaya hizi husafirisha nishati muhimu ya umeme kutoka sehemu moja kwenda nyingine, umeme ni miongini mwa nishati muhimu kwani inatumika katika shughuli mbalimbali za maendeleo kama vile viwandani na kadhalika.

Huduma ya umeme ni ya msingi sana katika jamii. Kwani huduma hii wa umeme hutoa nishati muhimu ya umeme ambayo hutumika katika shughuli mbalimbali za maendeleo ya kila siku. Sambamba na hivyo, viwanda mbalimbali huhitaji huduma hiyo ya umeme ili kuzalisha bidhaa tofauti tofauti. Kwani viwanda hutumia mashine kubwa ambazo zinahitaji nishati kubwa ya umeme ili kuendesha mashine hizo. Sehemu hii huonekana ni sehemu ya kipoozeo cha umeme. Umeme huja mahali hapa kabla ya kusambazwa.

Umeme ni huduma muhimu sana katika jamii kwani, nishati hiyo wewe hutumika katika shughuli za maendeleo tofautitofauti kama vile viwandani. Viwanda huhitaji nishati kubwa ya umeme ili kuendesha mashine hizo kubwa, sambamba na hivyo nishati hii pia hutumiwa katika maendeleo ya shughuli tofautitofauti ndogo na ukubwa katika jamii. Nguo hii ndefu inaonekana kutumia nishati hiyo adimu katika jamii.

Huduma ya umeme ni ya muhimu sana katika jamii kwani umeme husaidia katika shughuli mbalimbali za maendeleo kama vile uzalishaji. Sambamba na hivo umeme huo pia hutumiwa katika viwanda, ambapo viwanda hivo huwa na mashine kubwa zinazohitaji umeme mwingi pia majumbani umeme huo hutumika. Nguzo hii ndefu imesambazwa na nyaya husafirisha nishati ya umeme kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Nguzo ndefu za umeme, nguzo hizi zimetawaliwa na nyaya mbalimbali na hizi husafirisha nishati muhimu ya umeme unaotoka sehemu moja kwenda nyingine, hivyo kusaidia wanainchi kupata umeme huu. Sambamba na hivyo nishati hii muhimu hutumika katika viwanda kwa ajili ya uzalishaji kwani mashine katika kiwanda huhitaji umeme mwingi ili kufanya kazi.

Miundo mbinu imara ya uzalishaji wa umeme. Nishati hii muhimu ya umeme husafirishwa sehemu moja kwenda nyingine katika nchi usika, kwa ajili ya kusaidia maendeleo mbalimbali. Kwani umeme huu, usaidia kuweka mashine kubwa ambazo zinatumika katika viwanda, ili kuongeza uzalishaji.

Nguzo ndefu za zege na chuma. Nguzo hizi zimeunganishwa na nyaya mbalimbali zinazotumika katika kusafirisha nishati ya umeme. Nishati hii husaidia maendeleo katika jamii, kwani baadhi ya viwanda hutumia nishati hii katika kusukuma mashine zao ambazo zinahitaji umeme mwingi ili kuzalisha bidhaa mbalimbali.

Nguzo ndefu za aina mbili tofauti, moja ikiwa ni nguzo ya mti na nyingine ikiwa nguzo ilotengenezwa kwa zege, yaani simenti, kokoto na mchanga. Nguzo hizi hutumika katika usafirishaji wa nishati muhimu ya umeme ambayo ni moja ya mahitaji muhimu katika jamii.

Huduma ya umeme ni ya muhimu sana katika jamii, huduma ya umeme husaidia katika shughuli mbalimbali za maendeleo, nishati hii muhimu pia husaidia kuendesha viwanda mbalimbali ambavyo viwanda huhitaji nishati hii kwa wingi kwani mashine kubwa zinahitaji umeme mwingi. Mahali hapa inaonekana ni senta kubwa ambayo hutumika katika uzalishaji wa umeme.

Miundombinu imara inayo tumika katika uzalishaji na usambazaji wa umeme, umeme ni miongoni mwa nishati muhimu sana, kwani husaidia shughuli mbalimbali za maendeleo, kama vile kilimo na shughuli kadhalika. Sambamba na hilo umeme ni miongoni mwa kitu tofauti sana kwani huzalishwa na maji na hauna uhusiano na maji ya matumizi.

Miundombinu imara kwa ajili ya uzalishaji wa nishati muhimu ya umeme. Nishati hii husaidia sana katika jamii. Sambamba na hivyo, nishati hii hutumika katika viwanda na makampuni mbalimbali kwa ajili ya uzalishaji, kwani husaidia kusukuma mashine kubwa zinazohitaji umeme mwingi.

Nguzo kubwa imara ya zege iliyowekwa alama ya hatari kwa rangi nyekundu. Nguzo hii hutumika katika usafirishaji wa nishati muhimu kwa jamii. Nishati hii ya umeme hutumika katika shughuli mbalimbali za maendeleo katika jamii.

Nguzo ndefu imara za zege. Nguzo hizi hupangwa katika mistari iliyonyooka. Sambamba na hivyo, nguzo hizi zimewekwa nyaya. Nyaya hizo husafirisha nishati muhimu ya umeme kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Umeme ni chanzo muhimu sana cha maendeleo katika jamii, kwani husaidia katika shughuli mbalimbali za viwanda, na kadhalika,

Nguzo mbili ndefu za miti, nguzo hizi zimetawaliwa na nyaya mbalimbali zilizotumiwa kusafirisha nishati muhimu ya umeme. Sambamba na hivo, nguzo hii ina kifaa kilichofungwa kwa ajili ya kugeuzia umeme wakati wa kusambaza kwa wateja husika.

Huduma ya umeme ni muhimu katika jamii kwani huduma hii husafirisha nishati muhimu ambayo jamii hutumia katika maendeleo ya shughuli tofauti tofauti, sambamba na hivyo nishati hii ya umeme pia hutumika katika viwanda ambavyo huitaji umeme mwingi kwajili ya kuendesha mashine hizo, nguzo zilizo simamishwa zinasafirisha umeme kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Kiwanda kikubwa kinachotumika katika shughuli za kufua umeme. Umeme ni nishati muhimu sana katika jamii. Kiwanda hiki kimejengwa mkabala na bwawa, kwani umeme huzalishwa kupitia maji. Pia umeme husaidia katika shughuli mbalimbali za maendeleo ya kijamii.

Nguzo ndefu iliyotengenezwa kwa zege. Nguzo hii imewekwa vifaa mbalimbali vya umeme kwani nguzo hii husaidia katika shughuli ya kusafirisha nishati muhimu katika jamii. Nishati ya umeme miongoni mwa nishati inayotumika katika maendeleo ya jamii.

Huduma ya umeme ni ya muhimu sana, kwani umeme husaidia shughuli mbalimbali za maendeleo. Nguzo hizi ndefu zilizosambaa nyaya mbalimbali. Nyaya hizo hutumika katika usafirishaji wa nishati muhimu ya umeme, kwani umeme husaidia viwanda kuendesha mashine zao kubwa ambazo zinahitaji nishati nyingi kwa ajili ya kufanya kazi.

Taa za barabarani ni alama barabarani. Hutumika kumuongoza mtumia barabara awe salama anapotumia barabara. Pia huepusha ajali mbalimbali ambazo zinaweza kujitokeza kwa kuvunja sheria barabarani. Picha hii ya kivuli inaonyesha mtu anayechota kitu kuashiria kuwa mbele ya baada ya hapa kuna shughuli zinafanyika.

Alama na taa za barabarani humwezesha mtumia barabara kuitumia barabara katika hali ya usalama, pia alama hizi husaidia magari kusimama pale ambapo inahitajika kama vile; kivuko, sambamba na hivyo alama hizi na taa husaidia kuepusha ajali mbalimbali ambazo zinaweza kujitokeza katika barabara juu ya matumizi mabaya ya barabara.

Alama za barabarani kama mistari meupe iliyochorwa katikati ya barabara, taa za barabarani, vyote hivyo hutumika na vyombo vya usalama wa barabara, ili kuweka usalama wa barabarani kwa watumiaji, ili kuepusha ajali na hatari mbalimbali zinazoweza kuwakumba watumiaji wa barabara.

Usafirishaji ni shughuli inayohusisha usafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Aidha bidhaa kusafiri sehemu moja kwenda nyingine au mtu kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Ili usafirishaji uwe mzuri, inahitaji kutengeneza barabara nzuri. Gari hiyo yenye matairi mengi inaonekana kuwa ni gari inayotegeneza barabara kwa kiwango cha lami. Barabara hiyo husaidia katika shughuli ya usafirishaji.

Usafirishaji ni shughuli muhimu sana katika jamii kwani watu huhitaji kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa ajili ya kujipatia au kufanya shughuli mbalimbali, barabara hii ni ya kiwango cha lami, gari kubwa la njano. Gari hilo lipo katika shughuli ya kushindilia barabara kuwa imara, watu waliosambaa katika barabara hiyo inaonekana kuwa ni mafundi wakitengeneza barabara hii kwa kiwango cha lami.

Barabara ni miundombinu muhimu sana katika usafirishaji. Barabara hii yenye rangi nyeusi huashiria ni barabara yenye kiwango cha lami, hutumika katika shughuli za usafirishaji, hivyo magari huweza kutembea katika mwendo mzuri ambapo barabara hizi zimenyooka na zinavutia. Pia husaidia shughuli mbalimbali ambazo husaidia kusafirisha mizigo mizito na mepesi na pia kujisafirisha kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Barabara kubwa nzuri zenye kiwango cha lami, makutano ya barabara hizi nne hutengeneza mzunguko. Barabara hutumika katika usafirishaji wa bidhaa mbalimbali, sambamba na watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwani shughuli mbalimbali hutumia barabara, kama vile usafirishaji wa bidhaa za mashambani na hata watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Vifaa mbalimbali kama vile gari, pikipiki, guta, gari, bajaji na kadhalika kutumia usafirishaji, guta yenye rangi ya chungwa lililo andikwa 'Junia' kutumika katika shughuli za bidhaa kutoka sehemu moja kwenda nyingine mwanaume alioketi kwenye kutahiri yaonekana ikiwa ni mawasiliano na muda nahitaji mzigo uliopo ndani ya

Usafirishaji humaanisha kutika sehemu moja kwenda nyingine, yaani eidha bidhaa kuzisafirisha kutoka sehemu moja kwenda nyingine au watu kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Barabara hiii yenye rangi nyeusi huadhiria ni kiwango cha lami, hii husaidia shughuli nzuri ya usafirishaji kwani magari hupita hapa kiurahisi.

Usafirishaji ni jambo muhimu sana katika jamii, ili usafirishaji uwe mzuri unahitaji barabara iliyokuwa bora. Gari hii yenye rangi nyeupe na matairi mengi ipo hapa kutengeneza barabara yenye kiwango cha lami, hivyo wahandisi wamekusanyika mahali hapa ili kutengeneza barabara hii.

Husafirishaji husisha kutoka sehemu moja kwenda nyingine ambayo hushuhudia usafirishaji hufanyika na aina mbalimbali ya usafirishaji kama vile magari au treni, barabara hii ya treni hutengenezwa kwa kokoto nyingi na chumba kilicho pangwa vizuri katika mstari ulionyooka. Treni hii hupita juu ya vyuma hivi kutoka sehemu moja kwenda nyingine husaidia shughuli ya usafirishaji samba na hivyo treni hutimika katika kubebea mizigo mizito.

Usafirishaji ni shughuli inayohusisha kumtoa mtu au bidhaa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Pikipiki hizi nzuri zinaonekana kutumiwa katika shughuli za usafirishaji, ambapo madereva huwasafirisha watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine, maarufu wakiitwa kama bodaboda.

Watu hutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya usafirishaji kama, vile: pikipiki, magari, bajaji, na hata guta. Sambamba na hilo makampuni mbalimbali hujiingiza katika sekta hii, kama vile "bolt" kwa ajili ya kusafirisha watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Gari kubwa lenye rangi nyeupe na kijani; gari hizi mara nyingi hutumika na manispaa au taasisi zinazojishughulisha na usafishaji au kuweka jiji safi. Gari hizi hutumika kukusanya taka na kuzipeleka sehemu sahihi ili kuweka jiji katika hali ya usafi.

Kutupa taka katika mazingira ni jambo la msingi sana, hivyo hulazimika kukusanya taka na kuzichoma pale ambapo zinapozidi, au kuzikusanya na kupeleka sehemu maalum ya kutupia taka. Taka husababisha mazingira kuwa machafu na hali ya hewa pia kuwa chafu.

Utunzaji wa taka ni jambo la msingi sana, kwani taka huathiri mazingira machafu na hewa chafu, hivyo kulazimika kuweka vifaa mbalimbali vya kukusanya taka hizo, dumu tatu zilizosimama zenye rangi nyeusi sambamba na matairi yake meusi zinatumika katika ukusanyaji taka hizo kwaajili ya kuzipeleka sehemu sahihi.

Utunzaji wa taka ni wa msingi sana kwani hufanya mazingira kuwa safi na salama. Mtaro huu uliochimbwa ni kwa ajili ya kusafisha taka zilizokuwa zimejisindika katika mtaro huu ambazo husababisha maji kutopita vizuri, hivo husababisha maji kuzagaa sehemu mbalimbali.

Utunzaji wa taka ni jambo la msingi sana kwenye taka zinapozagaa kufanya mazingira kama machafu na kuvutia na pia kwathiri vyombo mbalimbali unaishi katika mazingira hiyo gari kubwa rangi ya burudani ya kukusanya taka hizi na kuzipeleka sehemu sahihi kwa ajili ya kuweka safi

Gari kubwa litumikalo mara nyingi katika ujenzi wa barabara alimaarufu "katapila", likichimba mitaro kwa ajili ya kufukia takataka. Zoezi hili hufanyika kutunza mazingira yawe safi, kuzifukia taka laini na ngumu, ili kuweka mazingira katika hali ya safi.

Magari manne aina ya isuzu yanayotumika kukusanyia taka ngumu, na gari moja lenye rangi ya njano na nyeusi lililoandikwa volvo linalotumika kukusanya na kujaza taka ngumu katika magari haya. Magari haya hukusanya taka na kwenda kuzitupa sehemu stahiki, ilikuweka jiji katika hali ya usafi kuepusha mchafuko wa hali ya hewa.

Kikundi cha wananchi waliojitokeza kufanya usafi kuweka mazingira sawa. Wananchi hao hukusanya taka ngumu na kuziweka kwenye gari kubwa la njano, ambapo mmojawao yupo juu kupokea mizigo hiyo. Hali hiyo hufanya mji kuwa safi na salama, kuepusha magonjwa ya mlipuko mbalimbali.

Utunzaji wa taka ni wa msingi sana katika mazingira mbalimbali, hivyo jamii hulazimika kutunza taka hizo, ili kufanya mazingira yawe safi. Utunzaji huu huhusisha matumizi ya vyombo mbalimbali, kama vile dumu hii ya rangi nyeusi, hutumika katika kutunzia taka.

Kutunza taka ni jambo muhimu sana kutunza mazingira yawe safi, kwani taka zinapoachwa kuzagaa zinasababisha mazingira yawe machafu hivyo na hewa pia kuwa chafu, sambamba na hivyo taka zenye kuzagaa huathiri viumbe mbalimbali vinavyotumia mazingira hayo. Taka hizo karibu na ukuta zinaonekana zimetupwa kiholela hivyo wananchi wanatakiwa kuzikusanya taka hizi na kuzipeleka sehemu sahihi.

Utunzaji wa taka ni jambo la msingi sana kwani taka zikiachwa zizagae huchafua mazingira na kuathiri wanyama mbalimbali wanaoishi katika mazingira hayo, sambamba na hilo husababisha hewa kuwa chafu. Mifuko hii inaonekana kuwa imefunga taka tofautitofauti kwa ajili ya kuzikusanya na kuzipeleka sehemu sahihi.

Sehemu ya mji wananchi wamekusanyika sehemu hii kukusanya taka ngumu, zinazozagaa mahali hapa, wananchi hao wamevalia vizibao vya rangi tofautitofauti, ikiwepo rangi ya chungwa na bluu, sambamba na hivo wananchi hao wamevaa barakoa kuziba harufu mbaya imeweza kuathiri, sambamba na kofia walizoweka kichwani mwao.

Utunzaji wa taka ni wa msingi sana nyumbani, ofisini, barabarani, sokoni na mahali popote pale kwani hufanya mazingira kuwa safi na salama. Mapipa mawili yenye rangi ya bluu yaliyofungwa yanatumika katika shughuli ya kukusanya taka ili kupeleka sehemu husika.

Utunzaji wa taka ni jambo la muhimu sana katika mazingira, kwani taka zikiachwa zikizagaa huchafua mazingira nakufanay mazingira kuwa machafu, pia kuathiri viumbe ambavyo vinaishi katika mazingira hayo, taka hizi zinaonekana zimezagaa na hazijatupwa sehemu nzuri kwani husababisha sehemu hii kuonekana chafu na yakuto kuvutia.

Gari kubwa la kisasa linalotumika katika ubebaji wa taka. Gari hili hutumika katika shughuli mbalimbali za kukusanya taka katika jiji. Wanaume watatu wanaonekana kukusanya taka zilizoko mtaani na kuziweka katika gari hili ili kuzipeleka sehemu stahiki kuweka jiji katika hali ya usafi.

Utunzaji wa taka ni wa msingi sana katika mazingira, kwani hufanya mazingira kuwa safi na salama kwa ajili ya matumizi ya viumbe mbalimbali vilivyo hai. Madumu hayo yenye mifuniko ya rangi tofautitofauti kama: njano, nyekundu na kijani, yanatumika kukusanya taka hizi, kuzipeleka sehemu sahihi.

Kikundi cha wananchi kimejitokeza kufanya usafi katika jiji, usafi huu uhusisha utoaji wa taka ngumu ili kuweka jiji katika hali ya usafi, mwanamke alovalia kizibao chenye rangi nyeusi na mistari meupe na suruali nyeusi anaonekana kuwa mstari wa mbele katika shughuli hii.

Taka ngumu aina ya chuma zimekusanywa sehemu moja ili kuweka jiji katika hali ya usafi. Taka hizi husababisha vimelea mbalimbali katika ardhi kushindwa kufanya kazi zikiwepo chini ya ardhi. Hivyo manispaa au taasisi mbalimbali zinazojishughulisha na uwekaji wa jiji safi huzikusanya na kuziweka sehemu sahihi.

Utunzaji wa taka ni jambo la msingi sana. Kwani, taka huathiri mazingira kwa kufanya mazingira kuwa machafu na hewa iliyo chafu. Hivyo, taasisi mbalimbali hushughulika na ukusanyaji na usambazaji wa taka sehemu husika. Na zile taka ambazo zinaweza kuzungushwa tena katika viwanda, hurushwa viwandani kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali, kama vile chupa.

Utunzaji wa taka ni wa msingi sana nyumbani, maofisini, sokoni na sehemu yeyote ile, kwani taka zikizagaa husababisha mazingira kuwa machafu na kutokuwa salama kwa ajili ya viumbe hai. Sambamba na hivyo pia, taka husababisha hewa kutokuwa safi na salama kwa ajili ya matumizi.

Utunzaji wa taka ni jambo la msingi sana katika mazingira kwani taka husababisha mazingira kuwa machafu na kutokuvutia , mahali hapa pameonekana pametengwa maalumu kwa ajili ya kutupia taka ili kulinda mazingira mengine kuwa safi na salama kwa ajili ya matumizi ya kila siku. Gari kubwa ya rangi ya bluu inaonekana kuwa ni gari inayotumika kukusanyia taka hizo na kuzileta mahali hapa.

Sehemu ya nyumba kubwa ya kisasa iliyojengwa kwa vizingiti vingi, kuta za nyumba hii zimewekwa vigae kuzuia unyevunyevu unaoweza kuathiri tofali na kuifanya nyumba hii ianguke, sambamba na hivyo nyumba hii imewekwa sehemu maalumu yakukusanyia taka ngumu, ilikuweka mazingira katika hali ya usafi.

Hii ni sehemu ya ofisi yenye kiti na meza sambamba na kindoo kidogo cha chuma. Kindoo hichi hutumika katika utunzaji wa takataka, kuweka eneo hili katika hali ya usafi na ya kupendeza, ili kuwavutia watumiaji.

Kundi la wananchi wanaopenda usafi, wamejitokeza kufanya usafi katika jiji. Wananchi hao wamevalia nguo tofautitofauti zisizo za yunifomu, wengine wakiwa wamevalia vizibao, wengine wakiwa wamevalia maovaroli. Mwanaume alievalia kofia, na koti jeusi, na suruali ya jinsi na viatu anaonekana akiwa makini ameshikilia bomba lenye msukomo wa maji mengi ili kusafisha mahali hapa.

Utunzaji wa taka ni jambo la kuzingatia sana kuweka mazingira safi na salama, hivyo jamii mbalimbali hujishungulisha katika shunghuli hii ya ukusanyaji wa taka kufanywa na kutupwa sehemu maalumu sambamba na hivyo kuna vifaa maalumu kama vile dumu hizo nyekundu na hizi nyingine za rangi ya kijani ambazo hutumika kukusanya taka ili kuzitupa sehemu husika.

Utunzaji wa taka ni jambo la muhimu sana kufanya mazingira yawe masafi, kwa hiyo taka zinapoachwa zizagae katika mazingira yote hufanya mazingira yawe machafu na kuleta harufu mbaya hivyo pia huathiri viumbe ambavyo vinaishi katika mazingira hayo, sehemu hii inaonekana kuwa ni sehemu iliyotengwa kwa ajili ya kutupa taka ili kufanya mazingira mengine yawe masafi.

Utupaji wa taka ni jambo la msingi sana kwani taka zinapozagaa huaribu mazigira hivo zinafaa kukusanywa na kutupwa sehemu maalumu ambayo huweka mazingira kuwa safi. Choo hiki kimewekwa kifaa maalumu ambacho hutumika katika kukusanya taka, ambacho kifaa hiki ni cha rangi ya bluu iliyopauka ambapo watu huweka taka ngumu ili kutupa sehemu tofauti na chooni.

Utunzaji wa taka ni muhimu sana mjini na vijijini, kwani taka zinavyoachwa wazi huzagaa na kusababisha mazingira kuwa machafu na kusababisha hewa kuwa chafu. Hivyo taasisi mbali mbali au serikali hufanya shughuli hii ya kukusanya taka na kuzitupa sehemu maalumu kwa ajili ya kuweka mazingira na kuwa safi.

Utunzaji wa taka ni jambo muhimu sana katika mazingira. Taka kuzagaa inasababisha mazingira kuwa machafu, sambamba na hilo kufanya hewa kuwa chafu. Watu wamejikusanya na kufanya shughuli ya kukusanya taka mjini ilikuweka mazingira kuwa masafi.

Kundi la wananchi waliokusanyika kufanya usafi. Wananchi hao wamevalia vizibao vya rangi moja wakiwa wanasafisha mitaro kwa kutoa taka ngumu ili kuweka jiji safi, na taka hizi kuzipeleka sehemu sahihi ili kuweka mji katika hali ya usafi.

Wananchi wakiwa katika shughuli ya kusafisha mazingira kuweka jiji sasa. Miongoni mwao ni mwanamke aliyevalia barakoa puani, aliyevalia tisheti nyekundu, suruali nyeusi na raba zenye rangi nyeusi na nyeupe; na mwingine akiwa amevalia barakoa kwenye paji la uso, akivalia ovalori lenye rangi nyekundu na mistari meupe, akiwa ameshikilia reki. Wote hawa wanafanya jitihada za kuweka jiji safi na salama.

Sehemu ya miundombinu ya maji, Miundombinu hiyo husaidia katika usafirishaji wa maji kutoka sehemu moja kwenda nyingine kuifikia jamii husika. Maji ni sehemu ya msingi sana katika maisha ya binadamu, kwani husaidia katika shughuli mbalimbali za kila siku.

Huduma ya maji ni miongoni mwa huduma muhimu sana kwa jamii, kwani maji hutumika katika shunghuli za kimaendeleo na majumbani. Shunghuli mbalimbali za kimaendeleo ni kama vile viwandani ambapo huhitaji maji haya kwa ajili ya kuzalisha bidhaa mbalimbali. Wanaume wawili waliosimama wakiwa wamevalia kofia na mwanamke mmoja aliyesimama akiwa amevalia nguo ya mikono mirefu wanaonekana kuchimba mitaro maalumu kwa ajili ya kupitisha bomba ya maji .

Gari kubwa lenye rangi ya bluu. Gari hili hutumika katika usambazaji wa maji sehemu mbalimbali. Gari hili hutumiwa na sekta mbalimbali ikiwemo idara ya usafirishaji maji, ili kusambaza maji katika sehemu husika.

Maji ni miongoni wa kitu muhimu sana katika jamii. Gari kubwa lilioandikwa hyundai lipo katika harakati za kuchimba mitaro kwajili ya kupitisha mabomba kwajili ya kusambaza maji katika sehemu mbalimbali. Maji husaidia kufanya shughuli mbalimbali za maendeleo katika jamii.

Watu wa taasisi yenye dhamana ya usambazaji maji safi na salama, wakiwa katika harakati ya kusambaza maji kwa kupitia mabomba mbalimbali ili kufikia sehemu husika. Watu hawa wamevalia mavazi kwa ajili ya kujikinga kama kofia, ambapo mwingine amevaa kofia nyekundu, mwingine amevaa rangi tofauti kwa usalama wao. Maji hayo hutumika katika maendeleo mbalimbali ya jamii.